Gari hili la rangi ya kijivu linatumika na kampuni mbambali za kifedha kama vile wafanyikazi wa mashinani kuwahamasisha wananchi kuhusu utumizi bora wa kifedha. Na pia kuwahimiza wananchi wafungue akaunti katika hizo kampuni.

trailor maalum ya kubeba vyombo vingine vya usafiri, ni kifaa chenye kiwango mkubwa katika shuguli mbali mbali inasaidia kuhamisha magari yaliokwama, kuharibika au yasiyo tembea kwa njia ya kawaida kule barabarani

Soko hili lina matunda mengi tofauti, kama machugwa, ndizi ,parachichi na vitunguu. Wauzaji huleta bidhaa safi Kila siku kutoka mashambani. Hivyo wateja wanaweza kupata matunda yenye ubora saidi. Hapa wananchi wanapata vitu kwa bei nafuu na kwa urahisi.

Kenya ina aina mbali mbali za pesa zinazotumika katika shughuli za kila siku. Kuna sarafu kama vile shilini moja, kumi na ishirini. Pia kuna noti ambazo ni shilingi hamsini, mia moja, mia mbili, mia tano na elfu moja.

Biashara ya mitumba ni chanzo muhimu cha ajira na mavazi nafuu kwa watu wengi barani afrika. Mavazi haya yaliyotumika kutoka nchi za nje huuza kwa bei ya chini na husaidia wananchi wanao mahitaji yao ya kila siku.

Magari matano yameegeshwa kwenye uwanja wazi, mawili ni ya rangi ya kijivu na matatu ni ya rangi ya nyeusi. Magari haya ni ya modeli tofauti, Kila moja ikiwa na mhundo wake wa kipekee. Uwanja umezungukwa na miti kathaa yenye kivuli na Kuna watu wawili walio karibu nayo.

Jengo kubwa likiwa limesungukwa na magari takriban matano mawili wa kwanza ni mweusi, lingine ni la buluu na nyingine nyekundu, majengo ya pembeni yanaonekana kuwa na mandari ya njiwa ya kisasa.